Duka hili linauza mavazi ya wanawake, viatu mikoba au labda pia bidhaa ya vifaa vya urembo au nyongeza za mavazi. Limejaa bidhaa nyingi ambazo zimepangwa kwa karibu sana na baadhi zimewekwa plastiki au wazi kwa ajili ya ulinzi dhidi ya vumbi.

Picha hii inaonyesha mandhari ya jiji kutoka juu ikilenga maeneo ya kati ya jiji inaonyesha mchanganyiko ya majengo ya kifahari, mjini majengo ya ghorofa za kati pamoja na maeneo ya makazi yenye msongamano mkubwa anga imefunikwa na mawingu mengi.

Safu ya nyumba zenye muundo wa kisasa zikiwa na kuta nyeupe na madirisha makubwa ya vioo. Zinaonekana kuwa na ghorofa moja juu na zina muundo inayofanana ikionyesha kuwa ni sehemu ya mradi ya makazi ya kupanga au ya kifahari.

Picha inaonyesha nyumba ya kifamilia ya ghorofa moja iliyozungukwa na bustani nzuri. Nyumba imejengwa kutumia mawe ya rangi ya kijivu yaliyochanganywa na sehemu za rangi nyeupe juu na ina paa la mteremko lililofunikwa kwa mabati au vigae vya rangi nyekundu.